Botiki hii ya kisasa ina shughuli ya ununuzi wa nguo na vikapu. Mabibi na mabwana wanakagua nguo za rangi mbalimbali wakichagua kwa makini. Pembeni kuna wateja waliopanga foleni wakingoja kuhudumiwa. Kaunta ya malipo inawafanyikazi wanaopokea hela na kutoa risiti.

Muuzaji wa magari mwenye asili ya kichina ameketi kwa dawati lake huku akimshika mkono mteja wake kwa furaha. Wote wa wili wametabasamu ishara ya kwamba makubaliano mazuri ya biashara yamefanyika. Pembeni mwa mteja huyo, mwanamke moja ameketi huku akimbeba mtoto mdogo wakitazama tukio hilo.